Soko ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa, Kwa upande wa kushoto kuna meza zilizojaa mboga matunda zikiwemo ndizi vitunguu na viazi. Kwa upande wa kulia kuna nguo au vitamba vinavyoninginia, watu wacha he wanaeza kuonekana Kwa umbali wakitembea au labda kununua.

Soko au duka la mboga mwanamke mmoja anaonekana ameketi nyuma ya meza iliyojaa bidhaa mbali mbali kuna vitunguu vyekundu, viazi matunda mengine yaliyopangwa kwenye meza. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi kama kawaida ya sokoni.